Mgonjwa akipatiwa huduma ya meno, ambapo daktari wa meno anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa bluu ndani ya mdomo wa mgonjwa. Hii inaweza kuwa sehemu ya matibabu ya meno kama vile kuweka tambi au kutibu matatizo mengine ya kinywa.

Daktari wa meno akiwa amevalia mavazi maalumu ikiwemo barakoa na glavu, miwani maalumu na jozi za kinga. Akimuhudumia mgonjwa, anatumia zana za kisasa za meno ili kufanya matibabu kwa mgonjwa aliyevaa miwani ya kujikinga. Hii inawakilisha mazingira ya kriniki ya taaluma ya afya inayotoa huduma ya meno.

Wataalamu wawiwili wa meno wakihudumia mgonjwa. Mtaalamu mmoja anashughulika na mdomo wa mgonjwa akitumia vifaa vya meno huku mwingine akitoa msaada au akiangalia. Wote wamevaa barakoa na juzi za kinga mikononi na anafanya kazi katika mazingira ya Kliniki. Hii inaonyesha jinsi huduma za meno zinavyotolewa ambapo wataalamu tumia vifaa maalumu ili kuhakikisha afya ya kinywa inazingatia kwa mgonjwa .

Eneo maalumu lenye nyasi fupi za kijani kibichi na kwa mbali kukiwa na miti ya kijani kibichi yaliyopakana na majengo pembeni hapa, eneo hili ni muhimu kwa ajili ya watu kufika na kuweza kupata elimu ya afya ya jamii.

Kundi la watu wakiwemo wanafunzi wakipanda miti kwenye eneo la wazi lenye nyasi, wamevaa sare na wakiwa wamechuchumaa wakifanya kazi hii ya upandaji wa miti. Hii inaashiria jitihada za kuboresha mazingira na afya mazingira, ambapo upandaji wa miti ni muhimu sana katika kupunguza uchafuzi wa hewa na kuzuia mmomonyoko wa udongo.

Kundi la watu wengi wao wakiwa vijana wakiwa wamekusanyika na kupanda mti mdogo pamoja. Mikono mingi inaonekana ikisaidiana kupanda mmea huu kwenye ardhi. Hii inashiria mradi wa kupanda miti kama juhudi za kulinda mazingira na afya ya binadamu na ya mazingira.

Mashine kubwa ikimwaga rundo kubwa la takataka zilizosagwa kwenye chombo cha kuhifadhi au cha kusafirisha, eneo lote likiwa ni sehemu ya kiwanda au kituo cha usimamizi wa taka. Hii inaashiria mchakato wa uchakataji wa taka ambao ni muhimu kwa afya ya mazingira, kwani unasaidia kupunguza uchafuzi.

Mafuriko makubwa yakijaa barabarani katika mji maji ya mafuriko yanaonekana kuwa machafu yakifunika barabara na baadhi ya magari yamezama ndani yake, watu wengi wamekusanyika kando ya barabara wengine wakijaribu kuvuka ikionyesha hatari ya mafuriko kwa afya na mazingira ya binadamu, mafuriko uweza kusababisha magonjwa yatokanayo na maji machafu na uharibifu wa miundo mbinu.

Sinia la chuma lenye vifaa mbalimbali vya upasuaji, ikiwemo vinyago pini na mirija ya plastiki, vifaa hivi hutumiwa na wataalamu wa afya kufanya upasuaji au shughuli nyingine za matibabu, hii inaashiria umuhimu wa vifaa na matengenezo ya hospitali katika utoaji wa huduma za afya.

Eneo la nje ya hospitali au kituo cha afya ambapo kuna watu wengi wamesimama na wengine wamekaa wakisubiri, kuna magari mawili ya wagonjwa yaliyoegeshwa mbele ya jengo la hospitali. Hali hii inaashiria msongamano wa wagonjwa au wageni wanaosubiri huduma za matibabu au wanaongojea wagonjwa wao.

Korido safi na pana ya hospitali yenye sakafu nzuri na kuta zilizopakwa rangi ya bluu na nyeupe. Upande mmoja kuna madirisha makubwa na upande mwingne kuna viti vya rangi ya bluu vilivyopangwa kwa ajili ya kusubiri. Hii inaashiria mazingira ya ndani ya hospitali yaliyopangwa vizuri na safi ambayo yanaweza kutumika kama eneo la kusubiri kwa wagonjwa.

Kundi la wataalamu wa afya au wauuguzi wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya hospitali na kofia za upasuaji, wapo ndani ya chumba maalumu wakishughulikia vifaa vya matibabu. Wanawake wawili wamekaa na wanaume wawili wamesimama wakiashiria timu inayofanya kazi kwa pamoja, hii inaonesha umuhimu wa wataalamu wa afya katika utoaji wa huduma za matibabu.

Wataalamu wa afya wakiwa katika chumba cha upasuaji, wamevalia sare za kijani kibichi na barakoa pamoja na kofia za nywele, huku wakiendesha upasuaji kwa mgonjwa aliyelala kwenye kitanda. Wafanyakazi hawa wanashirikiana chini ya mwanga mkali wa taa maalumu za chumba cha upasuaji. Hii inaonyesha utaalamu na ushirikiano unaohitajika katika huduma za matibabu.

Daktari wa meno akiwa amevaa jozi za kinga za rangi nyeupe, akimshika mgonjwa kinywa mgonjwa huyu ni mwanamke aliyevaa hijabu jeusi, hali hii inaashiria daktari wa meno akifanya matibabu au ukaguzi kwenye meno ya magonjwa. Huu ni mfano wa huduma za matibabu zinazotolewa na wataalamu wa afya.

Mhudumu wa afya akiwa amesimama na kutabasamu, amevalia sare za hospitali zenye rangi ya bluu na kwenye shati lake kuna maandishi yanayoashiria kitambulisho au jina ya hospitali. Hii ni jinsi watoa huduma wa afya wanavaa wakiwa katika maeneo rasmi ya kazi.

Daktari au mhudumu wa afya akiwa amevaa koti jeupe akiwa anaangalia hali ya mtoto katika wodi ya hospitali, daktari ameshika daftari maalumu wakionekana kutoa ushauri au kuchunguza hali ya mtoto; hii inaonesha huduma ya afya inayotolewa na wataalamu kwa wagonjwa hususani watoto wadogo.

Mwanamke akiwa amembeba mtoto mdogo mwanamke huyu ameshika faili la karatasi na nyuma yake kuna kundi la wazazi na watoto wakiwa wamekaa katika chumba. Hali hii inaweza kuonesha mazingira ya kliniki au kituo cha afya ambapo wazazi huleta watoto wao kwa ajili ya chanjo, uchunguzi au huduma nyingine za matibabu ya watoto.

Wauguzi wawili wakiwa wamevalia sare, kofia na barakoa, wakimtunza mtoto mchanga aliye ndani ya mashine maalumu, mmoja wao anatumia vifaa vya matibabu na mashine. Hii inaonyesha vipimo vya joto na mapigo ya moyo, ikiashiria utunzaji maalumu wa watoto wachanga. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma ya watoto wachanga katika sekta za afya.

Kundi la akina mama wakiwa wamekaa na watoto wao baadhi yao wakiwanyonyesha wamekaa kwenye viti chini ya hema na kuna mtu mmoja msimamizi anayesimama nyuma yao akishika baadhi ya vitabu au karatasi, hii inaweza kuashiria mkutano au kriniki ya watoto ambapo huduma za afya kwa watoto zinatolewa kama vile: chanjo, au elimu ya lishe.

Mwanamke mmoja akizungumza na mwanamke mwingine anayeshikilia mtoto mdogo. Mwanamke anayezungumza anashikilia karatasi yenye picha za kufundishia kuhusu afya ya mtoto, lishe au chanjo. Hii inaashiria huduma za watoto au ushauri wa kiafya, unaotolewa kwa wazazi na mtaalamu wa afya au mtaalamu wa jamii, ili kuhakikisha afya na ustawi wa mtoto.

Eneo la kliniki au, cha afya ambapo wazazi na watoto wameketi kwenye viti ,wakisubiria huduma mbele amesimama mtaalam wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga na barakoa akiwa anamhudumia mama mmoja mwenye mtoto mdogo ,hali hii inaonyesha shughuli za matibabu na huduma za watoto mara nyingi hufanyika katika kliniki za watoto au vituo vya afya.

Kabati za chuma zilizopandwa ndani ya duka la dawa. Ndani ya kabati hizi kuna bidhaa za dawa na vifaa vya matibu na dawa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Milango ya kabati hizi zina vioo ikiruhusu wafanya kazi kuona na kufikia bidhaa kwa urahisi. Hii inaonyesha mazingira safi na yaliyopangika katika duka la dawa .

Kundi la watoto wa chekechea wakiwa wamevalia sare wamesimama kwa utaratibu na mwanamke ambae ni muhudumu anaangalia afya zao, kuna mtoto mmoja amesimama mbele na muhudumu anamtazama kwa karibu, hii inaashiria mazingira ya shule au kituo cha kulelea watoto ambapo afya na usalama ni muhimu.

Mmea wenye majani mabichi uliopandwa kwenye chombo aina ya ndoo, nyuma yake kuna mimea midogo ambayo ipo kwenye mifuko ya plastiki, mazingira haya yanaonyesha kukuza mimea na mimea hii inatumika kwa dawa za asili au tiba za kienyeji.

Vitunguu vikiwa vimekatwa, vipande vya limao na chupa ya mafuta ya zaituni. Vitu hivi vyote vinatumika sana katika dawa za jadi na tiba asilia kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali na kuboresha afya.

Kiasi cha vidonge vya kijani, vikiwa kwenye kijiko cha mbao na vingine vimetapakaa chini. Vidonge hivi vinaweza kuwa vidonge vya dawa, virutubisho na rangi yake ya kijani inaashiria kwamba vimetengenezwa kutoka mimea asilia. Hii inaweza kuashiria matumizi ya mimea asilia katika dawa za jadi.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika tawi la mti lenye chipukizi dogo la majani, chipukizi ili lina ashiria mwanzo wa mmea mpya, na hili inaweza kuhusishwa na dawa za jadi. Ambako sehemu za miti na mimea kama majani au matawi hutumiwa kutengeneza dawa za asili.

Kiasi cha dawa za asili ambazo zimepangwa kwa utaratibu kwenye bakuli ndogo za chuma. Dawa hizi zinaonekana kuwa ni sehemu mbalimbali za mimea kama mizizi, magamba ya majani; ambayo hutumiwa katika matibabu ya jadi. Mwanamke ameshika baadhi ya dawa hizi akiziangalia kwa umakini.

Chupa ya glasi yenye nembo iliyoandikwa kwa maandishi ya rangi nyeupe pamoja na nyeusi, nembo hii inaashiria ya kwamba hii ni dawa ya asilia, au dawa itokanayo na mitishamba, kwani husaidia wagonjwa katika kutibu magonjwa mbalimbali.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika tawi dogo la mmea wenye majani majani haya yanaonekana kama ya mti au mmea unaoweza kuwa na matumizi mbalimbali; hii inatoa taswira ya sehemu ya mmea unaotumika kutengeneza dawa za asili ambao hutumiwa na watu kadhaa katika kutibu magonjwa tofautitofauti.

Eneo la soko au banda ambapo yupo mwanaume amesimama na mezani kukiwa kumepangwa chupa pamoja na bidhaa kama ndimu na mifuko yenye rangi ya kahawia, ndani ya chupa hizi kuna bidhaa tofauti tofauti mfano vimiminika na poda ikiashiria uuzaji wa dawa za jadi au za asili.